Nguzo mbili ndefu zenye nyaya nene, zinazotumika kwa ajili ya kusafirishia nishati za umeme, zipo karibu na daraja kubwa ambalo hutumika na shughuli mbalimbali za watu.

Daraja kubwa la umeme lenye nguzo juu yake. Daraja hilo hutumika kwa ajili ya kuzalisha nishati safi ya umeme na kupeleka nishati hizo kwa jamii.

Watu wengi wakiwa wanavuka barabara inayotumika kwa ajili ya usafirishaji, ikiwa ina magari madogo pembeni ya watu binafsi yanayotumika kwa ajili ya usafirishaji wa watu.

Takataka zimetupwa pembezoni mwa ukuta, zikiashiria utunzaji mbaya wa mazingira, ambao huweza kusababisha madhara kwa binadamu na wanyama kwa ujumla.